Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. mizizi mirefu yenye rangi ya kahawia nyeupe inaning'inia kutoka kwenye vijishimo vya kijani na kutumbukia kwenye chombo cheusi. Chini ya chombo kuna bomba au kifaa cha kijani kinachoelekeza maji au virutubisho kwenye mizizi.

Chafu ya kilimo cha kisasa labda cha hydroponiki ikiwa na mimea mingi iliyopandwa kwa utaratibu. Upande wa kushoto, mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu ikionyesha mfumo huu. Upande wa kulia, mimea mikubwa zaidi inayofanana na kabichi au grokoli, imepanadwa kwenye miundo kama hiyo. Muhndo wa chafu umejengwa kwa mbao ya kufunikwa na plastiki kuruhusu mwanga kuingia.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakua bila udongo. Mizizi mirefu mieupe ya mimea inaonekana ikining'inia ndani ya maji yaliyo kwenye chombo cha samawati. Mimea yenye majani mabichi, safi inaonekana ikikua vizuri ikiashiria afya njema. Njia hii ya kilimo inaruhusu mimea kupata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji na kuifanya kuwa mbinu bora ya uzalishaji wa mazao.

Mfumo wa bustani wima unaotumia mabomba yenye rangi nyeupe ambamo mimea aina mbalimbali inakua. Kuna mimea mingi ya kijani kibichi ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo. Mabomba yamepangwa kwa usawa kila moja likiwa na mimea inayostawi. Mwangaza wa jua unaangukia mimea ikionyesha mazingira ya nje labda bustani ndogo au ukuta wa mimea.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics , ambapo mimea zimepandwa kwenye mabomba meupe. Maji yenye virutubisho yanaonekana yakitiririka ndani ya mabomba yakitoa chakula muhimu kwa mimea hiyo. Mimea hiyo imepangwa kwa safu ndefu ikionyesha mpangilio mzuri wa shamba la kisasa.

Mimea midogo ya kijani kibichi ikiota katika mfumo wa kilimo cha hydroponics . Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu ambapo mizizi hupata virutubisho kutoka kwa maji badala ya udongo. Mfumo huu unaonekana umepangwa vizuri na unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo. majani ya mimea yanaonekana kuwa safi na yenye afya kuashiria ukuaji mzuri.

Bustani ndogo ya maji au mfumo wa hydroponics uliowekwa ndani ya chumba kikubwa cha samawati. Juu ya maji kuna safu nene ya mimea midogo ya kijani kibichi inayo enea juu ya uso. Mimea mikubwa yenye majani mapana na mimea mingine imepandwa kwenye viungu na imewekwa ndani ya maji pia kuna muanzi mrefu unaotumika kama misaada.

Twiga akiwa karibu sana na kamera akionyesha ulimi wake wenye rangi ya zambarau nyeusi kabla ya akijaribu kunyakua chakula au kutafuna kitu. Twiga huyu anaonekana akiwa ndani ya eneo lenye uzuio au kamba za kuzuia na nyuma yake kuna mandhari ya miti, vichaka vya asili vya kiafrika ikidokeza kuwa picha hii imepigwa katika hifadhi ya wanyama au kituo cha kulea twiga.

Wafanyikazi wawili wakiwa wamevalia glavu, wakiwa kwenye kiwanda cha kuchakata pilipili hoho za kijani. Wanachagua na kupanga pilipili hoho hizo, ziliko kwenye mkanda wa kusafirisha. Pilipili hoho hizo zinaonekana kua safi na zimeiva. Mazingira yanaonekana kua safi na yamepangwa vizuri.

Shamba kubwa la kuku ambapo kuku wengi sana wa rangi ya kahawia wamekusanyika pamoja. Wengine wapo chini wakitembea na kula huku wengine wakiwa wanapanda kwenye ngazi za mbao au sehemu maalum za kulala. Chini kuna vyombo vya kulisha na kunywesha maji vilivyokusanyika katikati ya kuku.

Shamba kubwa la mpunga linavunwa kwa mashine maalum. Mashine hiyo ya kijani kibichi na nyeupe inaonekana ikimwaga nafaka kwenye lori jekundu likiwa limeegeshwa kwenye njia ya udongo. Sehemu ya shamba tayari imevunwa na kuacha matope ya nyayo za mashine huku sehemu nyingine ikiwa na mpunga iliyokauka tayari kuvunwa. Kwa mbali mifereji ya maji inaonekana likipita katikati ya mashamba ikionyesha umwangiliaji.

Idadi kubwa ya kuku wa rangi ya kahawia wakitembea na kula ndani ya banda kubwa la kuku. Kuku hao wamejazana chini ya banda na baadhi ya vifaa vya kulisha vinaonekana vikiwa vimetawanyika katikati yao. Mwanga unaingia ndani ya banda kupitia fursa za juu ukionyesha mazingira rahisi ya ufugaji wa kibiashara.

Rundo kubwa la vitunguu vikigawanyika katika aina mbili kuu. Upande wa kushoto kuna vitunguu vya rangi ya kahawia nyepesi au dhahabu ambavyo kwa kawaida hujulikana kama vitungu vya kawaida. Upande wa kulia kuna mkusanyiko mkubwa wa vitunguu vya rangi nyekundu iliyokoloea au zambarau. Mtu anaonekana akiwa amepiga magoti katikati ta rundo hilo, mikono yake ikishika vitungu labda akichagua au kivipanga.

Kiasi kikubwa cha nyanya nyekundu, zikichakatwa kwenye mkanda wa kusafirisha. Nyanya hizo zinaonekana zikisafirishwa na wakati huo huo zikipangwa, huku baadhi zikianguka chini kupitia matundu ya mkanda. Hii inaashiria mchakato wa viwandani, wa kusafisha au kupanga nyanya baada ya kuvunwa. Nyuma kuna mfanyakazi anayeonekana akisimamia shughuli hiyo.

Shamba lililopandwa mimea midogo iliyopangwa kwa mistari. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi ukiwa na mabomba makubwa na madogo yanayosambaza maji kwa kila mmea. Udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi lakini mimea inaonekana kustawi. Hii ni njia bora ya kuhifadhi maji katika kilimo.

Shamba kubwa la mahindi lenye mimea midogo na ya kijani kibichi. Kuna mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba meusi kulima. Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba hayo na kujaza mifereji iliyochimbwa katikati ya mistari ya mimea. Mfumo huu unaashiria umwagiliaji wa mimea shambani ili kuhakikisha ukuaji mzuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mmea mdogo wenye majani mabichi unakua kwenye udongo uliofyonza maji kidogo. Bomba kubwa nyeusi la umwagiliaji linaonekana likipita karibu na mmea huo. Bomba ndogo lenye kiunganishi chekundu na kijani linatoka kwenye bomba kubwa na kuelekwa kwenye mzizi wa mmea, likiwezesha maji kufika moja kwa moja.

Bomba jeusi la umwagiliaji likitoa matone kwenye udongo mweusi unaoonekana kuwa na unyevunyevu kidogo kutokana na maji hayo. Jani moja la kijani kibichi linaonekana likining'inia karibu na bomba na maua madogo ya manjano yamechanua chini. Picha hii inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kuhifadhi maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu , kando ya mimea kuna bomba jeusi dogo la umwagiliaji wa matone linalopita ardhini likiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo ,majani ya mimea yanaonekana kuwa na afya na yamejaa kuashiria ukuaji mzuri mfumo huu unaonyesha jinsi maji yanavyoweza kusimamiwa kwa ufanisi shambani.

Shamba kubwa lenye mimea midogo yenye maua meupe labda viazi ikimwagiliwa maji. Kifaa kikubwa cha umwagiliaji chenye gurudumu kinaonekana kikinyunyizia maji kwenye uwanja huo. Hosi mbili nayo ni nyeusi inatoka kwenye kifaa hicho zikipita kwenye udongo mwekundu wenye tope. Anga ni nyeupe ikionyesha huenda ni asubuhi au mchana.

Bomba jeusi la umwagiliaji wa matone likitoa maji matone kwa matone kwenye udongo mwekundu. Matone ya maji yanaonekana yakidondoka kutoka matundu madogo kwenye bomba yakilowesha udongo ulioko chini yake. Udongo unaonekana kuwa kavu kwa jumla isipokuwa eneo dogo lililotokana na matone ya maji. Hii inaashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji unaohifadhi maji kwa kilimo.

Shamba kubwa lililolimwa kwa umakini likiwa na mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mistari mirefu. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa chini ya kila mstari ya mimea ukitumia mabomba meusi madogo. Juu ya shamba kuna muundo wa mbao wenye nyaya zilizotandazwa labda kwa ajili ya kutundika mimea au kutoa kivuli.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ukiwa na mabomba meusi yaliyolala juu ya udongo. Mabomba haya yameunganishwa na valvu ndogo za samawati zinazothibiti mtiririko wa maji. Mimea midogo imepandwa kando ya mabomba, ikionyesha kuwa shamba hilo inatayarishwa kwa ajili ya kilimo.

Safu za mimea midogo ya kijani iliyopandwa, kwenye udongo labda pilipili hoho au nyanya. Kila safu ina mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana kama bomba jeusi refu lililolala chini. Karibu na mimea, udongo unaonekana kuwa huru na wenye rutuba. Mimea mingine mikubwa zaidi inaonekana nyuma.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu ya kijani iliyopandwa kwa mistari. Kuna mfereji mdogo wa maji unaopita katikati ya shamba ukiashiria mfumo wa umwagiliaji. Maji yanaonekana yakitiririka polepole kwenye mfereji huo. Koleo limetengwa kando ya mfereji, likionyesha kuwa kuna kazi ya kilimo kinaendelea.